Mwanamme aliyevaa koti nyeupe ameinama huku akimpa chanjo mdomoni mtoto aliyebebwa na mama yake. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe. Mazingira ni ya hospitali.

Mazingira ni hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa miwani na nguo ya rangi ya kijani kibichi anamshughulikia mtoto mchanga. Nyuma yake, ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyevaa miwani usoni na nguo ya samawati anamshughulikia mtoto mchanga aliyevishwa kwa nguo nyeupe. Nyuma yake ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Daktari aliyevaa barakoa na nguo nyeupe anamshughulikia mtoto aliyebebwa na mama yake. Kuta ni za rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamke aliyevaa nguo nyeupe anampa chanjo mdomoni, mtoto aliyebebwa na mama yake. Ukuta umepakwa rangi ya samawati. Dirisha lina chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Watu wapo chini ya hema. Mwanamke aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, ameinama huku akimdunga sindano mwanamke katika mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyo amevaa barakoa nyeusi na shati nyeupe. Amekalia kiti kilicho cha rangi nyekundu.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi, miwani usoni na barakoa ya rangi ya samawati anatabasamu huku akiwa amemshika mtoto. Nyuma yake, ni ukuta uliopakwa rangi mweupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Daktari aliyevaa nguo na barakoa nyeupe anam shughulikia mtoto aliye bebwa na mama yake. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali. Madaktari walio vaa nguo za rangi ya samawati, na barakoa usoni, wanamfanyia operesheni mgonjwa aliyelazwa. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyeupe, ameinama huku akimdunga mtoto sindano katika mkono wake wa kulia. Mezani kuna dawa. Mama aliyevaa nguo za rangi ya samawati amembeba mtoto huyo.

Mazingira ni ya kijijini. Mwanaume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na koti nyeupe ameinama huku akimdunga mwanamke aliyeketi sindano katika mkono wake wa kulia. Kando yao ni mtungi wa rangi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyejifungua mtoto ameketi juu ya kitanda. Anamtazama huku akitabasamu. Mtoto amevishwa kwa kitambaa kilicho cha rangi nyeupe. Ukuta umepakwa rangi ya samawati.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi anamshughulikia mtoto. Amekalia kiti cheupe.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe, barakoa ya rangi ya samawati, na glavu mkononi ameinama huku akimdunga sindano mtoto aliyebebwa na mama yake. Mazingira ni ya hospitali.

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyelazwa amembeba mtoto wake. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Watu wengi wamesimama huku wakimtazama.

Mazingira ni ya hospitali. Mtu aliyeketi chini na kuvaa barakoa ya rangi ya samawati na shati ya kijani kibichi, anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto. Nyuma yake ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamke aliyeinama anamdunga sindano mwanamke aliyeketi katika mkono wake wa kushoto ,ameweka mkono juu ya meza ,kuta zimepakwa rangi nyeusi, manjano na samawati.

Mazingira ni hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Mwanamke aliyelazwa anamwongelesha daktari huku akitabasamu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mwanamme aliyevaa nguo za rangi ya samawati ameinama huku akimpa mtoto chanjo mdomoni. Anatabasamu. Mama yake amesimama huku akimtazama. Ameshika simu mkononi.

Mwanamke aliyeinama anamdunga sindano mwanamke aliyeketi katika mkono wa kushoto. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati usoni. Ameweka mkono wake juu ya meza. Nyuma yake ni ukuta uliopakwa rangi ya manjano na samawati.

Daktari aliyevaa nguo na barakoa nyeupe anamtibu mgonjwa sikioni. Mgonjwa amevaa nguo nyeusi amekalia kiti cheupe, nyuma yake kuna watu wengi.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ameketi katika kiti cha rangi nyeusi. Anashona barakoa za rangi ya samawati. Ukuta umepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi.

Wanaume aliyevaa shati ya rangi ya kijivu, anauinua mguu wa mwanamke aliyelazwa. Amejifunika kwa kitambaa cha rangi nyekundu na nyeusi. Chumba kimepakwa rangi nyeupe. Nyuma yake kuna kabati nyeupe.

Wanawake waliopanga foleni wanateka maji mbele ya chumba kilijojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe na ya samawati, wanateka maji kwa vibuyu vya rangi ya manjano , mwanamme aliyebeba simu mkononi anapita .

Mazingira ni ya hospitali. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi barakoa nyeupe na glavu za samawati anamfanyia mgonjwa aliye lazwa operesheni ya mdomo. Nyuma yake ni ukuta mweupe.

Mazingira ni ya hospitali iliyo na teknolojia ya kisasa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kabati mbili zimo ukutani. Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe anamshughulikia mtoto aliyebebwa na mama yake.

Wanawake wawili wameketi kitandani. Mmoja amevaa nguo za rangi nyeupe na samawati. Amejifunga kitambaa kichwani. Mezani, kuna televisheni. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Mwanamume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati nyekundu na nyeusi anadungwa sinano katika mkono wake wa kushoto. Ameyafunga macho yake kutokana na uchungu anaohusikia.

Watu wengi waliovaa nguo za rangi tofauti, wameketi huku wakiwa wamemzunguka mwanamke mmoja anayewaongelesha. Nyuma yao kuna majengo mawili. Eneo hilo limekauka. Kuna miti inayoonekana kwa umbali.

Watu wamo chini ya hema ya rangi ya samawati na nyeupe. Mwanamke aliyesimama na kuvaa glavu nyeupe anamtibu mwanamke aliyeketi sikioni. Nyuma yake ni wanawake wanaowatazama.

Mtu aliyesimama, amevaa nguo za rangi nyeupe, na glavu nyeupe. Usoni amevaa barakoa, nyuma yake ni ukuta uliopakwa rangi ya kijivu. Mezani kuna dawa nyingi.